Apo ni darasa ambayo inakaa darasa safi ikiwa Iko tayari ambayo imepangwa na vitu au locker ambayo ziko mpango mzuri ni kama ilikuwa na wanafunzi ambao wanafanya marudio ama walikuwa wanasoma pamoja.

Picha inaonyesha wanariadha wa Kenya waliovaa mavazi ya mashindano, baadhi yao wakiwa na vitambaa vya macho wakisaidiwa na waongozaji wao.

Picha linaloonyesha dawati la computer katika chumba cha ofisi au shule, ni kwa matumizi ya kielimu dawati lina bidhaa kama kalamu, karatasi.

Picha inayoonyesha bango lililo kwenye nguzo imeandikwa, HIGH SCHOOL OFFICE . na laini, mshale inaonyesha njia ya kushoto. Lengo ni kueleza watu kuenda ofisi ya shule ya upili.

Picha inayoonyesha wanariadha walemavu wa Kenya wakiwa kwenye gwaride wamevaa mavazi nyekundu na nyeusi ya Kenya. Baadhi yao wako na viti vya magurudumu wakishiriki hafla maalum ya michezo za walemavu.

Sehemu ya darasa yenye ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi. Kando yake kuna kiti cha plastiki cheupe, juu ya ukuta kuna michoro ya herufi za alfabeti na alama mbalimbali za kielimu.

Picha hii inaonyesha wanariadhi wa kenya wakipokea bundi ya shilingi milioni tano kutoka tusker . Wamesimama pamoja wakiwa wamevaa mavazi ya timu ya taifa na wanafurahia mchango huu.

Picha inayoonyesha mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amebeba vitabu kadhaa. Amevaa shati ya cheki na suruali ya jeans , na mazingira yaonyesha kuwa yuko sehemu ya kusoma au maktaba.

Picha inaonyesha vijana walio, waliovaa mavazi ya michezo wakiwa karibu na mto, mmoja wao ameketi ndani ya mtumbui maalum kwa watu walemavu, huku kiti cha magurundumu kikiwa pembeni.

Dawati la mwanafunzi lenye kiti cha mbao na miguu ya chuma. Kina nafasi ya kuandika na pia sehemu ya chini ya kuhifadhi vitabu au begi, ni za bati na linafaa kuwa matumizi ya darasa lile.

Picha inayoonyesha jengo la shule au taasisi ya serikali la rangi ya udongo. Jeno limezungukwa na bustani safi yenye nyasi na mipangilio mizuri ya miti na maua,

Picha inayoonyesha vijana wawili walemavu wakicheza mpira. Wote wanatumia magongo ya kutembelea lakini bado wana nguvu na ari ya kushindana.

Picha hii inaonyesha timu ya mpira wa miguu ya watu wenye ulemavu wa miguu. Wamevaa sare za kucheza za rangi nyeusi na nyekundu. Wamesimama uwanjani wakiwa na magongo ya kutembelea mbele yao kuna mpira. mwingine ya ya mpira.

Picha inayonyesha kitabu cha somo ya kisayansi ya kompyuta kwa darasa la saba na hutumia na wanafunzi kujifunza kuhusu teknolojia na kompyuta katika mfumo wa cbc .

Picha inaonyesha mwanariadha wa Kenya akiwa kwenye mbio, amevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya, na ana anashindana katika uwanja wa riadha, anaonekana akijitahidi kukimbia kwa kasi kubwa kwenye mashindano.

Picha inayoonyesha wanariadha wa Kenya wanaoshirikiana wakiwa na walemavu. Wanatumia kiti cha magurudumu kukimbia kwenye uwanja wa riadha.

Meza kubwa inaonekana ikiwa na kompyuta .Scrini imesimama, katikati ya mbele yake kuna upande wa kulia .Kna panya imewekwa juu ya kawia na mchoro .Nyuma ya meza kuna dirisha ya bati la kijani linaloleta mwangaza.

Mlango wa ubao wenye kibao kilichoandikwa BIOLOGY LAB juu yake. Hii inaonyesh a kwamba huo ni mlango wa maabara ya bayolojia.

Jengo la ghorofa mbili yenye mlango na madirisha mekundu, mbele ya jengo kuna miti na maua ya rangi ya waridi pamoja na majani ya kijani yaliopangwa vizuri.

Picha inayoonyesha bango la alfabeti ya kiingereza darasani, iliyoonyesha herufi kubwa na ndogo uanzia a hadi za. Bango hili limesaidia watoto kujifunza kusoma na kuandika kwa urahisi. Pembeni kuna picha za wanyama na rangi ya kuvutia.

Picha inaonyesha karatasi za rangi mbali mbali zilizokunjwa na kupangwa pamoja. Karatasi hizi hutumika katika shughuli za darasani kama vile kuchora, kutengeneza mapambo.